Shamba hili linatumia mfumo wa hydrophonics kukuza mboga, ambapo mimea hukua kwenye mabomba yenye virutubisho badala ya udongo. Lettuce safi inastawi katika mazingira haya, ikionyesha kilimo cha kisasa na ufanisi wa matumizi ya maji.

Mifumo ya kilimo cha kisasa isiyo na udongo, inatumia mabomba yanayopitisha maji yenye virutubisho. Mimea michanga inastawi kwenye mashimo, ikipata lishe ya kutosha. Huu ni mfumo bora wa kukuza mazao kwa ufanisi na kuokoa maji.

Shamba hili linatumia mfumo wa hydroponics ambapo mimea inakuwa bila udongo. Mabomba yaliyopangwa vizuri yanabeba virutubisho muhimu kwa mazao. Kilimo hiki kinatoa mavuno mengi huku kikihifadhi maji na nafasi.

Mashamba ya kisasa ya hydroponics huonyesha safu ndefu za mimea ikiwezekana mboga za majani kama vile lettuce au spinach zinazokuzwa bila udongo. Mfumo huu wa kilimo hutumia mabomba ya PVC au miundo kama hio kusaidia mimea na kusambaza virutubisho muhimu moja kwa moja kwenye mizizi.

Mimea inastawi kwenye mfumo wa kilimo maji huku miche ikipandwa kwenye mirija au vyombo vilivyo pangwa kwa mwelekoa wa juu. Bustani hii ya wima inatumia nafasi vizuri ikikuza mazao bila udongo. Maji na virutubisho huzungushwa inihakikisha ukuaji bora wa mimea mbali mbali.

Mimea inakua katika mfumo wa kisasa wa kilimo bila udongo. Maji yenye virutubisbo yanawezesha ukuaji wa saladi na mboga nyinginezo. Vikapu vyeupe vinashikiria mimea hii ikionyesha ufanisi wa kilimo cha haidroponiki nyumbani. Mpangilio huu unatoa mazao safi na yenye afya kirahisi.

Mimea inakua vizuri kwenye mfumo wa haidroponiki ambapo mizizi hupata virutubisho moja kwa moja kutoka maji. Mfumo huu wa kilimo usiohitaji udongo unaonyesha safu ya mimea michanga iliyopandwa kwenye mabwawa meupe.

Mimea ya lettuce inastawi kwenye mfumo wa hydroponics ikikuwa bila udongo. Maji yenye virutubisho muhimu huzunguka kwenye chombo cha buluu kikiwezesha ukuaji wa majani mabichi. Mfumo huu wa bustani wima unaonyesha kilimo kisicho cha kawaida chenye ufanisi na kisichohitaji nafasi kubwa.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic unatumia mabomba meupe kupanga mimea wima, ikitumia nafasi ndogo. Maji yenye virutubisho huzunguka ndani ya mfumo huu, ikiruhusu mimea kukuwa bila udongo. Huu ni utaratibu wa kisasa, unaorahisisha kilimo mjini na maeneo yenye nafasi ndogo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea imekuwa bila udongo. Mizizi hupata virutubisho muhimu moja kwa moja kutoka kwenye maji yanayozunguka. Safu ndefu za mimea michanga zimepangwa kwa utaratibu zikipokea lishe kupitia mabomba maalum na kuunda shamba lenye ufanisi mkubwa.

Mifugo ya ngombe wa maziwa imepangwa ndani ya zizi kubwa la kisasa ikionyesha kilimo cha viwandani. Ngombe hawa wametunzwa vyema wakisubiri mchakato wa kukamuliwa katika mazingira ambayo yameundwa kwa ufanisi.

Kuku wengi wamejazana wakifugwa kibiashara. Mfumo huu wa uzalishaji unatumia nafasi ndogo ukilenge faida kubwa. Miundo mbinu ya shamba la kisasa huwezesha ufugaji wa kuku wengi kwa wakati mmoja ikihakikisha ukuaji wa haraka na mavuno mengi ya nyama.

Kilimo cha viwandani kinajidhihirisha kupitia uvunaji wa kitunguu. Mkulima anamwaga vitunguu vingi, matokeo ya uzalishaji wa shambani. Rundiko huu wa mazao unaashiria tija huku vitunguu vikiwa tayari kwa usambazaji kuonyesha mchakato wa kilimo cha kisasa.

Kilimo cha viwandani kimejikita hapa ambapo zao la nyanya linachakatwa. Mfumo wa mikanda ya kusafirisha inatumika kuhamisha nyanya ikipanga matunda haya mekundu kwa usawa. Wafanyakazi wanashughulikia upakiaji wa mazao haya wakihakikisha ubora kabla ya usambazaji.

Mkulima amesimama ndani ya bustani ya kisasa akisimamia mimea inayokua kwa wingi chini ya muundo wa chafu. Kilimo cha viwandani kinaonekana wazi kupitia mpangilio sanifu na matumizi ya teknolojia ya ulinzi wa mazao kuhakikisha mavuno bora na yenye tija.

Shamba hili lina mistari iliyopangika vizuri ya mimea michanga, ikionyesha udongo uliyotayarishwa kwa kilimo. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana wazi kupitia mifereji midogo au mabomba yaliyopitishwa kando ya kila safu, ikielekeza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba hili linaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba meusi yanaonekana yakipita ardhini karibu na mimea midogo. Mkulima yuko shambani, akisimamia mfumo huo, kuhakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi ya mazao.

Shamba limewekewa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba membamba yamelala ardhini, yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mimea. Mpangilio huu unahakikisha matumizi bora ya maji, ukipunguza upotevu. Mfumo huu unafaa kwa kilimo cha kisasa.

Mifumo ya umwagiliaji inaonekana shambani maji yakitirika kwenye mtaro mrefu yakinyunyiza mimea uliopandwa Kwa safu na dhifu, arthi inaonyesha ishara ya unyevu.

Shamba hili linatumia umwagiliaji wa matone. Mimea midogo ya mboga imepandwa kwenye udongo mwekundu. Mirija ya matone hupitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kuhifadhi rasilimali.

Shamba limewekwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yamepangwa ardhini yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mimea. Mfumo huu unahakikisha matumizi bora ya maji shambani.